Kuna mama anayeamua ng'ombe vilivyofungwa ili isiweze kutoa mateke mama anaonekana kuwa na furaha ng'ombe inaonekana kuwa na maziwa mengi kwa sababu ya nyasi iliyokuwa hapo.

Kuna udongo wa kumeesha mimea ambako tunaona mchanga ambao ni mzuri sana wakumeesha mimea na kuleta mazao bora. Tukiwa thibitisho na mikoma ya mindizi ambayo iliokuwa imemea hapo kando huku hali ya anga ikionekana kuwa shwari.